Ndani ya duka la nguo na vifaa vya mitindo, kuna sanamu aliyevalishwa blausi nyeupe yenye madoa meusi, mkufu wa dhahabu, miwani na kofia ya manyoya. Ameinuliwa juu ya meza ndogo ya duara, akishika mkoba mkononi.

Duka kubwa limejaa wateja waliovaa mavazi ya kawaida. Wakizunguka kati ya meza na nguzo zilizopangwa nguo nyingi za rangi tofauti. Suruali, kofia na mavazi mengine yamepangwa kwa wingi yakionyesha hali ya bei nafuu au mauzo pungufu.

Ndani ya duka la nguo kuna rafu zilizopangwa vizuri zikiwa zimejaa mashati za wanaume zilizokunjwa kwa mpangilio wa rangi nyeupe, njano, machungwa na nyekundu. Juu ya rafu hizo kuna bango kubwa jeupe.

Rafu nyingi za chuma, zimejaa nguo za aina mbalimbali. Kuna mavazi ya watoto yaliyopambwa kwa rangi tofauti, na bango kubwa limeandikwa. Nguo za watu wazima, kama suruali na mashati, zimepangwa upande mwingine. Sakafu imetandikwa vigae vya beji, na watu wachache wanapita wakitazama bidhaa.

Kifurushi cha chupi za wanawake, kimefungwa vizuri na kuning'inizwa, kwenye rafu ya duka kubwa la rejareja. Kikionyesha seti ya chupi, zenye rangi, na michoro tofauti. Zilizotengenezwa kwa pamba asilimia mia.

Stendi ya nguo za mitumba, inaonyeshwa katika eneo la wazi, na nguo zimeanikwa, kwenye reli za chuma, kuna mashati, suruali, nguo, na sketi zikiwa na rangi mchanganyiko, chini ya reli, kuna rundo la nguo zilizotapakaa.

Duka kubwa la nguo lina mwangaza hodari unaoangaza vizuri na nguo nyingi zimepangwa kwa safu nadhifu jaketi la waridi linaonekana upande wa mbele likiashiria sehemu ya mavazi ya watoto kulia kuna bango lenye maandishi makubwa.

Sehemu ya mbele ya duka ndani ya jengo la maduka imejaa mwanga mkali na safi ikiashiria mazingira yenye mpangilio na usafi. Jina la duka limeandikwa kwa herufi kubwa juu ya mlango likionyesha wazi aina ya biashara.

Ndani ya duka la kisasa la nguo za kiume, nguo zimepangwa kwa mpangilio mzuri na rangi angavu. Kushoto, skrini kubwa inaonyesha picha za wanaume waliovalia mavazi yanayouzwa, huku chini yake kukiwa na rafu zilizojaa suruali na fulana zilizokunjwa.

Ndani ya duka la nguo lililopangwa vizuri, kuna safu za mashati na mavazi mengine yaliyotundikwa kwenye reki na pia yaliyopangwa kwenye rafu. Juu ya baadhi ya rafu hizo, kuna viatu vingi vilivyopangwa kwa mpangilio wa kuvutia.

Duka hili la kisasa lina mwonekano wa kifahari, likiwa limepambwa kwa rangi nyeusi, dhahabu na kahawia. Upande wa kulia, kuna nguo zilizoning'inizwa kwenye pau za dhahabu. Kofia na bidhaa nyingine zilizopangwa kwa uangalifu. Viatu vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu na meza za maonyesho.

Sehemu ya ndani ya duka inaonyeshwa. Inaonekana kuwa duka la viatu, au nguo. Sakafu ni vigae, na rafu za chuma zimejaa bidhaa. Upande wa kushoto, kuna viatu vya watoto, na kiti cheusi. Huku upande wa kulia, kuna viatu vya watu wazima na watoto. Mwangaza ni mzuri, na duka linaonekana safi na limepangwa vizuri.

Hapa ni ndani ya duka la nguo na vifaa vya mitindo. Kuna rafu nyingi zilizojaa viatu vya aina mbali mbali upande wa kushoto vikiwa vimepangwa kwa safu. Kwenye rafu nyingine kuna mikoba ya ukubwa na rangi tofauti. Upande wa kulia kuna nguo zimeanikwa zikiwemo mashati, suruali na jaketi, kuna pia meza yenye mikoba.

Rafu zenye rangi nyeupe zimepangwa vizuri na zimejaa bidhaa mbalimbali, kuna mikoba ya rangi tofauti ikiwa imesimama. Pembeni kuna vitambaa vyenye michoro ya almasi vinavovutia kwa macho. Kati ya mikoba na vitambaa kuna vitu vidogo kama masanduku na vifaa vingine vya mapambo au matumizi vya kibinafsi.

Vinyago vitatu vimepangwa juu ya rafu ndani ya duka lenye mwanga mkali wa taa. Kushoto kuna kinyago cha rangi ya njano kikiwa kimekaa kwa mtindo wa kuegemea. Katikati kuna kinyago kikubwa chenye manyoya ya waridi na moyo mwekundu.

Ndani ya sehemu ya biashara ya mavazi, mashati mbalimbali yameshikwa juu ya reli ya chuma, kila moja likiwa na rangi tofauti. Juu yake, jozi kadha za viatu zimepangwa kwa usafi. Karatasi yenye maandishi makubwa men t-shirt imetundikwa juu ikieleza wateja mahali pa kupata bidhaa hizo.

Ndani ya duka lililo pambwa kwa rangi zenye mvuto, upande wa kushoto kuna meza kubwa ya mbao, iliyojaa chupa, visanduku vidogo, na bidhaa za urembo zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Chini ya meza, kuna nguo zilizokunjwa, na vitu vingine vilivyopangwa vizuri.

Duka linaonyesha sehemu ya nguo ya watoto ambapo upande wa kushoto wa ukuta kunaning'inia viatu aina ya sapato vya rangi ya waridi na dhahabu, vikiwa vimepangwa kwa safu nadhifu. Kulia kuna nguo zinazoning'inia zikiwemo gauni jeupe.

Mlango wa duka linaloitwa Woolworths. Una ishara kubwa enye herufi zinazong'aa zinazoandika jina la duka. Mlango ni wa kioo na uko wazi ukiruhusu kuona sehemu ya ndani ya duka. Duka linaonekana kuwa la kisasa na limepangwa vizuri.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la nguo, inayo onekana imepangwa kwa umakini, ikiwa na rafu za chuma, zilizo jaa mavazi ya aina tofauti, mannequin kadhaa zimesimama katika maeneo mbali mbali, zikiwa zimevalishwa mavazi yanayouzwa ili kuonesha mitindo ya kisasa.

Nguo za mitumba zenye rangi tofauti tofauti, zimepangwa juu ya vibanda katika soko la wazi lenye shughuli nyingi. Bango lenye nambari hamsini limewekwa katikati labda likionyesha bei ya baadhi ya nguo.

Hili ni duka la nguo. Katikati kuna stendi iliyojaa mashati ya polo yenye mistari ya samawati na nyeupe. Juu yake likiwa bango jekundu lenye maandishi makubwa. Nyuma yake rafu zaidi zinaonyesha nguo za rangi na mitindo tofauti.

Hapa ni mbele ya duka la kisasa la nguo ambalo liko ndani ya jumba la maduka. Mlangoni kuna nembo ya rangi ya nyekundu iliyopachikwa. Ndani ya duka, sanamu kadhaa zimevalishwa mavazi ya chapa hio.

Mlango wa duka una alama kubwa ya rangi nyeusi iliyoandikwa Manix kwa maandishi meupe. Chini yake kwa herufi nyekundu, imeandikwa clothing store . Upande wa kulia, bango refu jeupe linaorodhesha bidhaa. Manikini mbili upande wa kushoto zimevalishwa. Mmoja akiwa na shati la chungwa na suruali nyeusi, mwengine akiwa na sweta na suruali ya kijani.

Hii ni duka ya kisasa ya mavazi. Kuna nembo kubwa nyekundu ya levis juu ya mlango. Madirisha ya duka yanaonyesha sanamu zilizovalishwa suruali na masharti. Ndani ya duka kuna rafu zilizojaa nguo.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la nguo lenye rafu mbili nyeusi, zilizojaa mavazi ya aina mbalimbali. Upande moja kuna nguo zenye rangi tofauti kama nyekundu, samawati, njano na nyeusi ikiwa ni pamoja na magauni marefu, mafupi na baluzi. Huku zingine zikiwa na mapambo ya madoa meupe na meusi.

Duka kubwa la nguo lililopangwa kwa ustadi linaonyesha safu za blauzi, mashati na maguani marefu yenye rangi kama zambarau, samawati na kijani kibichi zikining'inizwa Kwa urembo mbele ya picha.

Hili ni duka la kisasa la mitindo. Sanamu wawili wanaonekana wamesimama mbele ya rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Nyuma yao rafu zimepangwa kwa mpagilio mzuri zikiwa na kofia za aina tofauti, viatu nyeupe na nguo zilizoning'inia.

Duka kubwa la nguo linaonekana likiwa na rundo la mashati yaliyowekwa kwenye mifuko ya plastiki katika sakafu. Rafu zilizowekwa ukutani zimejaa mashati yaliyopangwa kwa utaratibu na koti zilizoning'inia juu yake.

Hii ni sehemu ya mbele ya duka la nguo. Inaonyesha mlango wa kioo ulio wazi ukizungukwa na madirisha makubwa yenye nguo zilizopangwa vizuri. Ishara ndogo mlangoni inasema hauruhusiwi kuingia bila barakoa. Ndani, nguo nyingi zimetundikwa zikiwa na rangi na mitindo mbalimbali.

Ukuta umejaa mapambo mbalimbali ikiwa ni pamoja na vikuku, herini na pochi ndogo. Vitu hivi vimepangwa kwa mpangilio kwenye nafasi za ukuta. Rangi za mapambo ni mchanganyiko na unajumuisha dhahabu, fedha, nyekundu ,samawati na nyeusi, zikitoa mtindo za kuvutia na wa kipekee.

Rundo kubwa la nguo limepangwa kwenye soko la wazi, likiwa limejaa sweta na kofia maarafu kama hoodies . Baadhi ya nguo zimetundikwa kwenye kamba zikipeperushwa na upepo mdogo huku nyingine zikiwa zimerundikwa chini kwa mtindo wa kawaida wa mitumba.

Mashati mengi ya rangi na mitindo mbalimbali yamepangwa kwa safu kwenye meza au rafu ndani ya duka la nguo. Baadhi ya mashati hayo yana nembo yakionyesha chapa ya bidhaa. Nyuma ya sehemu ya mashati, nguo zingine kama suti na jaketi zinaning'inia.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la nguo. Lina rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Juu kuna mikoba ya ngozi; inayo rangi tofauti kama kahawia, zambarau, kijani na machungwa. Chini ya mikoba nguo zimeanikwa. Upande wa kushoto suruali za rangi nyeusi na samawati zimejipanga, huku upande wa kulia ukionyesha blauzi, mashati na makoti.

Ndani ya duka lililopangwa vizuri rafu nyeupe zimepangwa ukutani zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali za mitindo. Juu ya rafu, kuna mifuko ya mikono ya rangi kama kahawia, nyeusi na zote zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri.

Ndani ya duka la rejareja kuna safu ya rafu iliyojazwa pakiti za nguo za ndani za wanawake, nyingi zikiwa seti za vipande vitano au zaidi. Nguo hizo zina rangi na miundo mbalimbali kama nyeusi, nyuepe, waridi na zenye michoro midogo.

Ndani ya duka la bidhaa za kifahari, rafu nyeupe zimening'inizwa kwenye ukuta wenye rangi ya dhahabu hafifu, zikiwa zimepangwa kwa ustadi kuonyesha bidhaa za thamani. Juu ya kabisa kuna kiatu cha kike kilichowekwa pekee kuonyesha ubora wake.

Sanamu kadhaa zimesimama katika duka la nguo zikivalishwa mavazi ya kuvutia ya kike. Kuna blauzi ya njano iliyochanganyishwa na suruali ya buluu gauni fupi jekundu na magauni marefu ya rangi tofauti kama zambarau, kijani, nyekundu na samawati.

Eneo la mapokezi lina meza nyeupe enye juu ya rangi nyeusi na juu yake kuna skrini ya kompyuta. Upande wa kulia wa meza hio kuna nembo kubwa ya Vivo ya rangi ya chungwa. Ukutani kuna runinga kubwa ikionyesha picha ya mwanamke aliyevaa nguo yenye rangi nyingi.

Sanamu zimesimama ndani ya duka, kila mmoja ikiwa imevalishwa mavazi ya kuvutia ya kike. Mavazi hayo, yana rangi tofauti na mitindo mbalimbali. Jina la mahali hapo linaonekana likiandikwa Mirosa classic collection juu ya mlango. Eneo lote, linaonekana kuwa safi lenye mwangaza wa kutosha na limepangwa kwa uangalifu.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la nguo na viatu inaonekana ambapo bidhaa zimepangwa kwa utaratibu. Ishara zenye maandishi kama Ladies Clothing na Kids Clothing zinaonyesha maeneo tofauti ya duka. Nguo mbali mbali kama: suruali, mashati na sketi zimeanikwa huku viatu vikiwa vimepangwa vizuri kwenye rafu.

Mikanda ya ngozi imepangwa kwa mpangilio kwenye rafu au sehemu ya kuuzia. Rangi za mikanda ni tofauti zikiwemo kahawia, nyeusi na samawati. Baadhi yao ina tochi za fedha zinazong'aa huku mengine ikiwa na tochi za dhahabu.

Stendi ya soko imejaa bidhaa nyingi ya kienyeji na sanaa. Juu, nguo za rangi angavu zimetundikwa zikirindima na uzuri wa rangi kama nyekundu, manjano na samawati. Chini yake, kuna vinyago vidogo vya wanyama vilivyotengenezwa kwa mbao au jiwe. Shanga za mkononi, vikapu na bidhaa nyingine za ufundi.

Sehemu ya mbele ya duka la nguo lililo ndani ya jumba la maduka inaonekana wazi, juu yake kuna nembo kubwa yenye maandishi Town Team dirishi la mbele lina mannequin zilizo vaa mavazi ya kuvutia yenye rangi angavo kama jaketi nyekundu na kijani.

Safu ya manikini wa kike imepangwa kwenye sakafu ya vigae mbele ya duka la nguo. Kila sanamu, imevalishwa nguo tofauti. Yanayojumuisha nguo ndefu na fupi, zenye rangi nyeusi, njano, nyekundu, na samawati.

Rafu ndefu zilizojazwa viatu mbalimbali zimesimama kwa wima kwenye eneo la ndani la duka. Kila rafu ina safu kadhaa za viatu kuanzia za michezo hadi viatu vya kawaida vya kila siku, na pia vya kike vya mitindo tofauti.

Mtu mmoja anamkabidhi mwingine funguo za gari. Katikati ya meza, kuna gari dogo la kuchezea lililowekwa juu ya karatasi yenye klipu, likiwasilisha labda mfano wa aina ya gari au kama ishara ya makubaliano ya ununuzi.

Gari limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, likiwa na rangi ya kijani. Lina magurudumu manne yenye rimu za fedha na sehemu ya nyuma ina ufuniko wa chuma.

Hapa ni ndani ya chumba kinachoonekana kuwa gala za magari au sehemu ya maonyesho ya magari ya kifahari. Kuna magari manne yanayoonekana kwa ukamilifu au sehemu yakiwa yamepangwa kwenye sakafu iliyofunikwa na vigae vya rangi ya beige au kijivu.

Gari la abiria aina ya toyota linaonekana limeegeshwa likiwa na rangi nyeupe na nanbari ya usajili mbele mlango wake wa kando uko wazi ukionyesha viti vya abiria vilivyo pangwa ndani.

Lori kubwa la kusafirisha magari linaonekana limeegeshwa kando ya barabara yenye lami. Lina rangi ya machungwa na kwenye kabati lake kuna nembo. Juu ya lori hilo kuna magari kadhaa yaliyo pakiwa kwa mpangilo wa safu mbili.

Funguo za gari za kisasa zenye vifungo vya kufunga na kufungua zimeekwa juu ya mlango wa gari jeupe ulio wazi zikiwa zimeunganishwa na pete ya chuma. Sehemu ya ndani ya gari inaonekana kuwa ya rangi nyeusi na mwangaza wa mchana unaonyesha picha imepigwa nje.

Magari mawili yameegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi, gari la mbele likiwa aina ya Mazda Demio. Nyuma yake, kuna gari lingine la rangi ya samawati lililopakiwa kwa usawa. Kwa mbali, yanaonekana magari mengine.

Gari la Subaru ya rangi ya kijivu iliyokolea, limeegeshwa kwenye eneo lenye udongo au kokoto. Linaonekana kuwa katika hali nzuri na nyuma yake kuna magari mengine yaliyopaki, baadhi yakiwa pia ni ya aina ya Subaru. Majengo yanaonekana kwa umbali, yakionyesha kuwa eneo hili ni karibu na mji au makazi.

Sehemu ya ndani ya gari, inaonekana kuwa safi na ya kisasa , ikionyesha viwango vizuri vya utunzaji au ubora wa gari jipya. Viti vimefunikwa kwa kitambaa cheusi kilichochanganywa na vipande vya ngozi au plastiki laini vikiongenza mvuto wa kisasa.

Rundo kubwa la matairi meusi, limepangwa kwa safu, zinanazojirudia, ikionyesha wazi sehemu ya juu, yenye michoro ya kukanyagia. Yanaonekana kuwa mapya au hayajawai kutumika na yamejaa karibu na fremu yote ya picha.

Hili ni gari aina ya Mercedes lenye nambari ya usajili mbele. Gari hili ni la rangi nyeusi, linaonekana linang'aa, kuashiria kwamba inatunzwa vizuri. Limeegeshwa katika eneo la lami. Nyuma yake tunaona miti iliyopandwa.

Safu ndefu ya magari imepangwa kwa mpangilio mzuri. Magari yakiwa yameegeshwa kwa mstari mmoja katika eneo linalofanana na soko la magari au maegesho. Rangi za magari zinatofautiana zikiwemo nyeupe, nyekundu na samawati na miundo yao inaonekana kuwa ya kisasa.

Safu ya magari yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, likiwa kama shamba au uwanja. Gari la mbele ni la rangi ya samawati. linafanana na Nissan, likiwa na nambari ya usajili mbele.

Magari kadhaa yameengeshwa kwenye eneo lenye nyasi yakiwemo Subaru forester ya fedha upande wa kushoto na gari dogo jingine lenye nambari ya usajili KDM 576J upande wa kulia. Nyuma yao kuna magari mengine meusi yameengeshwa na watu wachache wamesimama karibu.

Gari aina ya Toyota lenye rangi ya fedha limeegeshwa nje wakati wa usiku, likiwa na rimu za rangi nyeusi na mwonekano uliotunzwa vizuri. Limepaki karibu na jengo kubwa lenye ishara za biashara mbalimbali.

Gari jeusi limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi likiwa na magurudumu yenye rimu za fedha. Karibu nalo kuna gari jeupe lenye vifaa vya kubebea mizigo juu ya paa na sehemu ya mtu inayoonekana karibu nalo.

Mwanamke, ameketi kwenye kiti cha dereva, akiwa na tabasamu. Anaonekana akipokea kitu mikononi mwake, kupitia dirisha. Amevaa sweta la rangi ya kahawia juu ya sharti ya samawati na amefunga mkanda wa kiti. Kwenye kiti cha abiria, kuna mwanaume aliyekaa.

Gari aina ya toyota land cruiser prado linaonekana likiwa limeegeshwa nje kwenye sehemu yenye nyasi na changarawe. Rangi ya gari ni nyeusi na upande wa abiria pamoja na sehemu ya nyuma unaonekana wazi.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari. Kuna viti viwili vyeupe vilivyo na mataki ya rangi ya kijivu. Viti vinaonekana kuwa vimefunikwa na kitambaa laini. Kuna mikanda ya usalama ya rangi nyekundu inayoonekana kwenye viti.

Wakiwa ndani ya duka la magari lenye mwangaza mkali na mazingira safi mwanamume aliyevalia suti ya kijivu na miwani anamtazama mwanamke kwa tabasamu huku akimwelekeza gari lililo upande wa kulia.

Gari la kifahari lenye rangi ya njano angavu limeegeshwa ndani ya chumba la kisasa lenye kuta za vioo kubwa. Limeekwa kwenye eneo lilioangaziwa vizuri na juu yake kuna taa ya mviringo mwenye mwanga wa chungwa inayolifanya lionekane kwa mvuto wa kipekee.

Safu ya magari meupe aina ya SUV yamepangwa kwa mstari mmoja yote yakiwa yameegeshwa kwa mpaangilio mzuri kwenye kura ya maegesho yenye nafasi kubwa. Magari haya yanaonekana kuwa mapya kabisa na miili yake inang'aa kutokana na mwanga wa jua.

Hili ni eneo kubwa la wazi, linaloonekana limejaa magari mapya, yaliyopangwa kwa safu nadhifu. Magari haya, yana rangi tofauti, kama nyeupe, kijivu, nyekundu na nyeusi, na yote yameegeshwa kwa mpangilio mzuri katika mistari ya moja kwa moja.

Gari la kifahari aina ya Mercedes Benz, limeegeshwa mbele ya jengo, likiwa na rangi nyeusi inayong'aa vizuri. Taa zake za mbele zimewashwa, zikiongeza mvuto wake wa kisasa. Bamba la nambari linaonyesha ishirini na mbili, pamoja na maandishi Rawa Auto.

Gari jeupe, limeegeshwa juu ya sehemu iliyofunikwa kwa lami au simiti. Lina madirisha na mlango upande wa kulia. Sehemu ya nyuma, ina taa nyekundu pamoja na bamba la usajili lenye maandishi mweusi juu ya msingi mweupe

Usukani wa gari uko upande wa kulia ukiwa na nembo ya Toyota katikati. Dashibodi imeundwa kwa mchanganyiko wa rangi nyeusi na beige uku mfumo wa uburudani na habari ukiwa katikati. Viti vina rangi ya beige vimefunikwa kwa ngozi au kitamba cha hali ya juu.

Gari aina ya Toyota Hearse lenye rangi ya fedha limeegeshwa kando ya njia ya udongo mbele ye mwamba mkubwa wa kahawia unaochora madhari ya asili. Gari linaonekana kuwa na katika hali nzuri likiwa na nembo kampuni iliyochorwa wazi kwenye mlango wake wa pande. Muundo wake, unaashilia matumizi ya kibiashara au usafiri wa abiria katika maeneo ya ndani ya nchi.

Gari aina ya Subaru Forester, muundo wa mwaka wa 2009 linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi. Lina rangi yake nyeupe inayoonekana safi ing'aayo. Upande wa mbele unaonyesha taa zilizosafishwa vizuri na grili yenye nembo ya Subaru.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari inayooneshwa hasaa upande wa dereva. Usukani mweusi, wenye nembo katikati unaonekana vizuri ukizungukwa na paneli ya chombo chenye spidomita na viashiria vingine.

Eneo hili linaonekana kama sehemu ya maonyesho ya magari. Tunaona watu watatu, mmoja akiwa mwanamke na wawili wanaume. Mwanamme aliyevalia suti ya kijivu, anamkabidhi mwanamke ufunguo, kanakwamba amenunua.

Magari matatu yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Kila Moja likiwa na rangi tofauti. Upande wa kushoto, Kuna gari jeupe lenye nambari la usajili mbele. Vivuli virefu vinaonekana chini ya magari hayo vikielekea upande mmoja. Jambo linaloashiria mwanga mkali wa jua wa asubuhi au alasiri.

Gari hili, limeegeshwa nje. Lina rangi ya fedha, na madirisha meusi. Gari limeegeshwa katika eneo lililotandazwa na changarawe. Mandhari ya nyuma, ina miti ya kijani na anga ya, samawati, lenye mawingu meupe, gari linaonekana kuwa safi na katika hali nzuri.

Lori kubwa la usafirishaji linaonekana likibeba magari manne kwenye trela yake yenye ghorofa mbili. Gari la juu kabisa ni la rangi ya fedha, likiwa limepakiwa juu ya trela. Chini yake upande wa kushoto kuna gari la kijani kibichi na upande wa kulia kuna vani jeupe iliyowekwa kwa uangalifu kwenye sehemu ya chini ya trela.

Lori la kubeba magari lipo katikati ya barabara likibeba magari kadhaa juu na chini ya trela yake ndefu. Juu kabisa kuna gari jeusi la aina ya pickup na chini yake kuna magari mengine ya rangi ya giza. Lori hilo linaelekea mbele likiwa kwenye barabara ya lami iliyo wazi na laini.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari hasa upande wa dereva na abiria wa mbele. Viti ni vya rangi nyeusi na kijivu. Usukani una vifungo vingi. kiti cha dereva kina nafasi ya miguu na mikeka ya sakafu yenye muundo na kiti cha abiria kina mkono wa kati. Dirisha la dereva lipo wazi huku mengine yakiwa yamefungwa.

Maji yenye nguvu yanamiminiwa kutoka upande wa juu kulia yakielekezwa kwenye sehemu ya juu ya gurudumu la gari yakisababaisha povu na matone kutawanyika kwa kasi. Gurudumu lina tairi nyeusi na rim ya chuma yenye mng'ao wa fedha likionekana safi baada ya ku.

Gari aina ya Toyota ya rangi nyeupe imeegeshwa kwenye eneo lenye lami au saruji likiwa na milango miwili mbele na mlango wa kuteleza upande wa kulia ambao umefunguliwa ukionyesha viti vya abiria ndani.

Magari manne yameegeshwa kwenye eneo wazi. Gari moja ni la rangi ya fedha, jingine jeupe, la tatu ni jeusi na la nne ni la rangi ya samawati. Magari haya ni aina tofauti. Mtu mmoja anatembea kati ya magari, amevaa shati lenye muundo na suruali nyeusi.

Hii ni trela ya kubebea magari yenye ekseli tano. Rangi yake ni ya samawati na inabeba magari kadhaa yenye rangi tofauti. Gari jeusi limepakizwa sehemu ya chini. Juu yake yapo magari mengine moja likiwa la rangi ya kijivu au fedha.

Trela kubwa ya kubebab magari inelekea upande wa kulia ikiwa imebeba magari matatu, moja jeupe likiwa juu na mengine mawili, nyeupe na jeusi yakiwa chini. Trela hiyo imetengenezwa kwa muundo wa chuma, na ina magurudumu mengi yanayoiwezesha kubeba uzito mkubwa.

Chumba cha maonyesho ya magari kinatoa mtazamo wa kisasa, ambapo magari ya rangi tofauti yamepangwa kwa utaratibu kwenye sakafu ya vigae vya kijivu. Magari ya rangi tofauti: fedha, buluu, nyekundu na kijani yangang'aa na yanaonekana kuwa mapya.

Eneo kubwa la maegesho, limejaa magari ya rangi na aina tofauti yaliyopangwa kwa safu ndefu . Gari jeupe liko mbele kulia, huku gari jekundu likiwa nyuma yake. Safu ina unyevu unyevu ikiashiria mvua ya hivi karibuni, na anga ni kijivu kikavu huenda kutokana na mawingu mazito.

Mwanamme na mwanamke, wamesimama wakiangalia karatasi, au hati pamoja. Wote wawili wamevaa suti nyeusi, wakiwa katika mazingira ya ndani, labda ofisini au eneo la biashara. Mwanamme ana nywele fupi, za rangi ya giza, huku mwanamke, akiwa na nywele ndefu, za kahawia.

Ndani ya jengo la viwandani, magari makubwa ya abiria yako katika hatua za mwisho za utengenezaji. Miili yao imepakwa rangi ya manjano pamoja na nyeupe. Sakafu ni safi, dari iko juu na taa nyingi zinatoa mwangaza wa kutosha. Mandhandari inaonyesha mpangilio ulioratibiwa na nafasi pana ya kazi.

Mwanaume amesimama karibu na gari, akiwa amevaa koti refu jeusi, sweta la krimu na saa ya mkononi kwenye mkono wa kushoto. Ana ndevu fupi na masharubu. Anakagua taa ya nyuma ya gari, mkono wake wa kulia ukiwa karibu na taa, kama anaangalia ubora wake.

Magari mapya yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya chumba kikubwa cha maonyesho chenye sakafu ya vigae vya kijivu na nyeupe. Yanaonekana kung'aa kutokana na mwanga mkali kutoka taa nyingi za dari.

Hii ni injini ya gari ya aina ya Toyota , inayoonekana ikiwa wazi chini ya bonneti iliyofunguliwa. Likiwa na battery nyekundu upande wa kulia, kichujio cha hewa upande wa kushoto na nyaya pamoja na mabomba mengine yanayoonyesha matumizi ya muda mrefu.

Gari aina ya Toyota Hiace ya rangi ya fedha imeegeshwa kwenye eneo la changarawe au udongo na ina magurudumu manne yenye matairi meusi na rim za shaba au kahawia. Gari lina vioo vingi vya abiria na mlango unaeteleza upande wa kushoto.

Gari aina ya Station Wagon likiwa na rangi ya kijivu iliyokolea. Limeegeshwa Kwa utulivu kwenye eneo la lami au udongo kavu. Upande wa nyuma na wa abiria wa gari inaonekana wazi, ukionyesha vipengele vya Subaru au Outback kama vile taa za nyuma na dirisha.

Lori la kubebea magari linaonekana likiwa barabarani. Limebeba gari la kifahari aina ya BMW ya rangi ya samawati angavu. Lori lenyewe lina muonekano wa kijivu na lina muundo wa kisasa. Barabara linaonekana kuwa limeloa maji, huenda mvua imenyesha hivi karibuni.

Gari dogo la abiria lenye rangi nyeupe, limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Namba yake ya usajili ni KDR 963V ikiandikwa kwa wazi kwenye sehemu ya mbele. Gari lina umbo la Toyota Hiace.

Gari aina ya Toyota Land Cruiser Prado, limesimama nje juu ya kokoto ndogo. Lina rangi nyeusi iliyokoza, na linaonekana likingaa, likionyesha kuwa limetunzwa vizuri. Kulia mwa gari, kuna lango la chuma la kupendeza lenye rangi ya samawati iliyokoza.

Kura ya maonyesho yenye jua kali inaonyesha magari kadhaa yaliyopakiwa, huku magari mawili ya kifahari yakisimama katikati. Moja la samawati hafifu na lingine la rangi ya chungwa liking'aa. Sehemu ya kivuli zimewekwa juu ya baadhi ya magari, kuonyesha tahadhari dhidi ya jua kali.

Hili ni sehemu la ndani la gari. Tunaona dashibodi iliyojaa vifaa vya kisasa. Usukani una nembo ya Subaru katikati na umezungukwa na sehemu za plastiki nyeusi na mbao za mapambo upande wa dashibodi. Katikati kuna radio yenye skrini.

Safu ya magari imeegeshwa kwenye eneo lilotengwa kwa maegesho, yakiwa na rangi tofauti kama nyeupe, kahawia na nyeusi, yote yakiwa yamepangwa kwa mstari moja. Magari yanaonekana mapya na yanaweza kuwa yanauzwa au yanangojea kukodishwa.

Watu wawili wanasimama nyuma ya dawati la mapokezi, wakiwa katika chumba cha maonyesho, au ofisi ya kisasa. Mwanamke mwenye nywele ndefu za dhahabu amevaa koti la kahawia. Akiwa ameegemea dawati na kutabasamu. Mwanamume aliyevaa suti nyeusi, na tai refu, pia anatabasamu.

Gari aina ya Volvo yenye rangi ya fedha hadi samawati hafifu, imeegeshwa juu ya nyasi. Macho ya vioo vyake vikiwa vimetia giza. Magurudumu yake yanaonyesha mwangaza wa jua, huku fremu zikichangia muonekano wa ki...

Gari la kifahari, limesimama kwenye eneo la nyasi likiwa na rangi ya kijivu inayong'aa. Kando yake, magari mengine mawili yameegeshwa; moja ni jeusi, lingine lina mchanganyiko wa rangi.

Magari mawili yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi yakiwa na milango wazi. Gari upande wa kushoto ni Toyota Sienta nyeusi yenye namba ya usajili mbele na upande wa kulia kuna subaru ya kijani yenye nambari ya usajili mbele pia. Miti inaonekana kwa nyuma na watu wawili wamesimama karibu na Subaru wakionekana kama wanaangalia au kuzungumza.

Sehemu ya ndani ya gari inaonyesha muundo wa kisasa wa gari aina ya Toyota ikiwa na dashboard ya rangi ya beige na nyeusi iliyo na mfumo wa burudani katikati. Usukani una nembo ya Toyota na viti vimefunikwa kwa kitambaa chenye rangi ya beige na muundo wa kuvutia.

Magari matatu yamesimama karibu na barabara yenye nyasi pembeni mwa msitu wa miti mirefu ya kijani. Gari dogo la abiria la kijani limefunguliwa mlango na mtu mmoja amesimama karibu nalo akiangalia ndani.

Mikono miwili inabadilishana funguo ya gari. Wa kushoto ni wa kike wenye rangi nyekundu ya kucha, ukiwa unatoa funguo. Mkono wa kulia ni wa kiume umefunguka tayari kupokea. Mtu anayepokea amevaa suti nyeusi na shati nyeupe.

Duka lina jokofu ya kioo mbele ikionyesha vipande mbalimbali vya nyama vilivyopangwa kwa usafi. Kama vile mbavu, nyama ya mguu na upande vya mafuta. Juu ya jokofu nyama kubwa zimetundikwa kwenye dohana za chuma.

Kutoka juu, tunaona mandhari ya soko, au duka kubwa lenye shughuli nyingi, maduka madogo yamepangwa, kando ya njia, kila mmoja likiuza bidhaa tofauti, kama maua yenye rangi angavu, nguo na mapambo ya aina mbali mbali, watu kadhaa wanatembea kati ya njia hizo.

Bidhaa mingi za mikono na zimepangwa kwa vibanda vya soko la wazi linalojengwa kwa mbao na paa za mabati, kushoto viatu vya ngozi vilivyopambwa kwa rangi mbalimbali vimetundikwa juu huku chini kukiwa na sanafu ndogo kukiwa na vitu vya kipekee vya kitamaduni.

Kibanda kidogo cha sanaa kimejaa bidhaa mbalimbali za ufundi wa mikono kutoka Afrika, zikiwa zimepangwa kwa ustadi kwenye rafu nyeupe za mbao. Kuna sanamu za wanyama kama tembo, twiga wenye michoro ya kahawia na njano, pundamilia na vifaru pamoja na sanamu za binadamu waliovaa mavazi ya kimila.

Mboga na matunda, yamepangwa kwa mpangilio kwenye vikapu, ndoo na meza sokoni. Kushoto kuna pilipili hoho za kijani ndani ya makreti ya kijani na njano, ikifuatiwa na nyanya nyekundu kwenye kikapu cha manjano. Juu yake mafungu ya karoti yamewekwa kwenye chombo cha rangi ya chungwa. Pembeni kuna mboga za majani ndani ya mfuko mweupe.

Viazi vikuu na magimbi vimepangwa kwenye vikapu vya ufumaji vilivyowekwa chini kwenye sakafu ya soko. Pembeni yake kuna viazi vitamu vya rangi ya zambarau kwenye kikapu kingine na viazi mviringo vya kawaida vimejaa ndani ya ndoo ya plastiki.

Ndani ya duka ya nyama, kuna shughuli za kawaida za biashara ya nyama ambapo wateja na wafanyibiashara wanashirikiana. Wachinjaji na wauzaji wa nyama wakiwa wamevaa makoti meupe na aproni nyekundu. Wanashughulikia bidhaa zao wakiwa wamesimama nyuma ya kaunta yenye nyama mbichi ya aina mbalimbali.

Kwa umbali, watu wanaonekana wakitembea huku na kule. Baadhi yao wakitazama bidhaa zilizopangwa pembeni. Meza na rafu zimejaa viatu vya mitindo tofauti. Mikoba ya rangi mbalimbali, na mapambo madogo madogo, kama herini na mikufu.

Maandhari ya juu inaonyesha soko lenye shughuli nyingi, vibanda vingi vimeezekwa kwa mabati, na vimejipanga kando ya barabara. Barabarani, kuna magari madogo, pikipiki, na matatu, huku trafiki ikiwa imejaa, na baadhi ya magari yakiwa yamesimama.

Duka hili la wazi linaonyesha biashara ndogo ya kuuza nguo ya viatu, pengine katika soko au eneo la wazi la mtaa. Juu ya meza kubwa iliyofunikwa kwa kitambaa cheusi, kuna viatu vingi vya aina mbalimbali.

Matunda na mboga zimetandazwa vizuri kwenye meza na vibanda vya soko la ndani lenye dari. Huku taa za juu zikimulika eneo zima. Kulia, ndizi zimetundikwa juu ya meza zilizojaa: machungwa, maembe na matunda mengine yenye rangi angavu. Kando yake, kuna rundo la viazi au mboga kwenye mfuko wa gunia.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye mikeka au vibanda vya wazi. Miongoni mwa bidhaa hizo ni nguo, ngoma na sanamu za mbao, ambazo zinaashiria utamaduni wa kiafrika. Maandishi kama karibu na asante yanaonekana yakionyesha mazingira ya ukarimu kwa wateja.

Shanga za rangi mbalimbali, vikuku cha kitamaduni na mapambo ya mikononi yamepangwa kwa wingi kwenye meza katika soko la wazi au duka dogo. Rangi angavu kama nyekundu, samawati, kijani na dhahabu zina nga'ara kwenye bidhaa hizo zikionyesha kazi ya mikono yavhali ya juu.

Viatu vya ngozi vilivyopambwa kwa shanga vya rangi mbalimbali vimening'inizwa kutoka kwenye paa ya stedi soko la wazi. Vingine vimepangwa kwa ustadi juu ya meza iliyofunikwa na kitambaa cheupe.

Brabara nyembamba imejaa maduka madogo yaliyopangwa upande wa kulia. Kila moja likiwa na bidhaa za kiasili kama vikapu vya majani, sanamu za twiga, mikoba ya ngozi na nguo zenye rangi za kuvutia.

Hili ni soko la wazi linaonekana likiwa na watu na bidhaa mbalimbali. Vibanda vimefunikwa na mahema au miavuli ya rangi tofauti, baadhi ya vitu vinavyouzwa ni kama vile nguo, vitu vya kienyeji, sanamu ndogo za mbao na zawadi nyingine za kitalii.

Soko linaonyesha matunda mbali mbali yakiwa yamepangwa kwenye masanduku na vikapu. Aina za matunda ni pamoja na machungwa mapapai, maembe na mengineyo. Mtu mmoja ameketi katikati ya matunda akiwa na kofia na anaonekana kama anapanga au kuuza matunda.

Rundo kubwa la nyanya nyekundu limepangwa katikati mbele kwenye soko la mboga. Karibu na nyanya kuna pilipili hoho za rangi ya manjano na nyekundu zikipangwa kwa pamoja, nyuma kuna mboga tofauti kama vitunguu nyekundu, karoti, bamia, malimau au ndimu, tango na matunda ya kiwano yote yakiwa yamewekwa kwa uwingi.

Mazao ya mboga yamepangwa kwa wingi sokoni yakiwa kwenye vikapu vya plastiki na vya kufuma. Kuna matango mabichi yaliyojaa kikapuni, pembeni yao pilipili hoho za kijani na manjano zimepangwa kwa rundo.

Hapa ni sokoni. Kuna mahindi kwenye kikapu na bidhaa zingine kama vile vitunguu, nyanya, viazi vitamu, malenge, vitunguu saumu, ndizi, nanasi na hata kabichi.

Sehemu ya soko au duka dogo la nguo linaonekana limejaa bidhaa nyingi kama fulana zilizopangwa juu ya meza. Rangi na mitindo ya nguo hizo zinatofautiana zikivutia macho ya wateja. Ishara ndogo zinaonyesha bei.

Eneo la ndani la duka, linaonesha rafu zilizopangwa kwa mpangilio, kila mmoja ikiwa imejaa bidhaa mbalimbali. Viatu vya watoto, vimewekwa juu ya sehemu tofauti, vikiwa na rangi ya mitindo tofauti. Sakafu ni safi, na nafasi ya kutembea kati ya rafu ipo wazi. Taa zenye mwangaza mzuri zinaleta muonekano safi na angavu ndani ya duka.

Eneo la soko au makaazi yasiyo rasmi linaonekana likiwa na miundo ya muda iliyojengwa kwa mbao, mabati na vitambaa. Mtu mmoja ameketi kwenye meza ndogo akitumia mashine ya kushona, huenda na fundi wa nguo.

Marobota mengi ya nguo yamepangwa juu ya kila moja, ndani ya chumba chenye mwanga wa kawaida, kila robota limefungwa kwa plastiki na kamba nyeusi, likiwa na nguo za mitumba ndani, baadhi yao, yanaonekana, yamefungwa vizuri, huku mengine yakiwa na sehemu zilizochanika kidogo,

Soko kubwa la ndani linaonekana likiwa na vichochoro vingi vilivyo jaa bidhaa mbali mbali. Kushoto kuna duka lililo jaa maua yenye rangi tofauti kama nyekundu zambarau na manjano. Katikati na kulia kuna maduka yanayo uza sanaa ya mikono, vinyago , nguo zenye rangi kali na vitu vya ukumbusho kama shanga na mapambo ya asili.

Rundo kubwa la viatu aina ya sandale limesambaa kwenye meza au sehemu tambarare likionyesha mchanganyiko wa rangi angavu, kama samawati ,njano, zambarau , waridi na kahawia. Viatu hivyo vimepangwa bila mpangilio maalum, vikionekana kuwa sehemu ya mauzo katika soko au duka la wazi.

Duka dogo la viatu lina rafu na meza zilizojaa masunduku ya viatu na viatu mbalimbali kama buti na sneakers za rangi tofauti. Watu wawili wanatokea nyuma, mmoja akitazama bidhaa. Mandhari inaonekana kuwa ya shughuli nyingi na nguo zimeanikwa juu. Mwangaza ni hafifu kutoka kwa taa za duka.

Soko linaonekana likiwa na shughuli nyingi za kibiashara. Meza mbalimbali zimepangwa kwa utaratibu zikiwa zimejaa matunda na mboga za aina tofauti kama nyanya, karoti, pilipili na matango. Ndizi zimeanikwa juu ya ya vibanda kwa namna ya kuvutia wanunuzi.

Shanga nyingi za rangi mbalimbali, zimepangwa kwa vitindo tofauti, zikitundikwa kama mikufu, vikuku na mapambo ya kufua. Vitu vingine, vina maumbo ya duara na mifumo tata, vikitengenezwa kwa ustadi mkubwa.

Rundo kubwa la nguo zenye rangi tofauti limetawanyika au kurundikwa chini likijumuisha mashati, suruali na mavazi mengine ya mitumba. Rangi zinajumuisha machungwa, kijivu, samawati na kijani kibichi zikichanganyika bila mpangilio maalum.

Rundo kubwa la shanga limejaa rangi angavu kama nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe. Rangi zinawakilisha bendera ya Kenya. Kuna vikuku, mikufu na mapambo mengine ya shingoni yaliyopangwa kwa mtindo wa kuvutia.

Ndani ya soko hili, bidhaa za kitamaduni zimepangwa kwa utaratibu mzuri. Sanamu za mbao. vinyago, mikufu, bangili, na vitambaa vyenye rangi angavu, vimejaa kwenye meza na rafu zilizobana.

Hii ni mandhari ya juu ya eneo la makazi. Kuna majengo mengi ya ghorofa yaliyopangwa kwa utaratibu yote yakiwa kuwa na rangi ya sawa ya beige na paa za rangi ya machungwa. Majengo yanaonekana kuwa ya kisasa na yana balkoni ndogo.

Hii ni sehemu ya jiji ambayo tunaona ghorofa mbili zilizosimama wima zikielekea angani, anda ni la samawati na mawingu machache yanaonekana chini ya ghorofa hizi kuna miti inayoonekana ya kijani kibichi.

Nyumba zenye muundo wa kisasa zimesimama kwa mpangilio mzuri kwenye Barabara tulivu. Kila moja ikiwa na Kuta za matofali ya udongo na paa za rangi ya kahawia iliyokolea .Mbele ya Kila nyumba Kuna ukuta wa saruji wenye lango la chuma ya kahawia.

Mandhari inaonyesha eneo la makazi yenye nyumba mbalimbali nyingi zikiwa na paa nyekundu na kuta za rangi ya udongo au nyeupe. Mazingira yamezungukwa na uzio wa tofali au simiti huku miti pamoja na uoto wa kijani ukiongeza uzuri wa mazingira.

Jengo refu la kisasa lina gorofa nyingi na limejengwa kwa rangi nyeupe likiwa na madirisha ya samawati au jivu yanayo akisi mwanga. Muundo wake wa kuvutia una ashiria matumizi ya kibiashara au kama ofisi. Katika mandhari ya nyuma majengo mengine ya gorofa, miti ya kijani, na waya za umeme au simu zinaongeza maelezo ya mazingira ya mjini.

Hizi ni nyumba mbili za gorofa. Moja ni rangi nyeupe na paa la kijivu. Zimezingirwa na kuta la mawe na lango nyeusi. Kando yake kuna mti mrefu, angani kuna mawingu.

Jengo kubwa la gorofa linajitokeza likiwa bado katika hatua ya ujenzi, likiwa na rangi nyeupe na madirisha mengi meusi yasiokamilika. Miundo ya mbao imezunguka sehemu mbalimbali za jengo ikiashiria mafundi bado wanaendelea na kazi.

Bango la matangazo limeekwa kwenye jengo la matofali lenye rangi ya kahawia au kijivu likiwa na ujumbe mkubwa wa rangi nyekundu na nyeupe unaosomeka, commercial property for sale. Maandishi ya namba za simu yamechorwa kwa herufi kubwa nyeusi ili kuvutia kwa urahisi.

Majengo mawili yamesimama katikati ya mazingira ya miti yenye majani mabichi chini ya anga la samawati lenye mawingu meupe yaliyotanda kwa upole. Jengo la kushoto ni refu zaidi lenye muundo wa kisasa wa kioo na chuma cha rangi ya fe.

Jengo la ghorofa tatu, lina jina Regina Plaza juu kabisa, na limejengwa kwa matofali. Lina mistari nyekundu, inayopamba sehemu kati ya ghorofa moja na nyingine. Balconi zake, zimefungwa kwa grille za chuma.

Jengo refu la kisasa, lenye madirisha ya bluu, linainuka juu. Likiwa na kuta za kijivu, na sehemu nyeusi zinazoongezea mvuto wa usanifu. Chini ya jengo, kuna eneo la wazi la vigae lenye njia panda na ngazi, pamoja na sehemu ya kuchezea watoto, yenye bembea za rangi ya nyekundu na samawati.

Jengo refu la ghorofa nyingi linaonekana limeangazwa na taa wakati wa usiku, likiwa katikati ya picha huku likizungukwa na miti mirefu yenye kijani kibichi. Barabara iliyo chini ina mwanga wa taa ya njano unaoangaza uso wa barabara hio.

Jengo refu lenye ghorofa nyingi limepakwa rangi ya manjano huku sehemu ya juu ikiwa na rangi ya samawati kidogo. Madirisha madogo yenye fremu za giza yamepangwa kwa mfuatano mzuri. Anga ni la buluu safi lenye mawingu machache meupe.

Jengo refu linaonekana likiwa na rangi ya kijani kibichi, likipambwa kwa mistari ya manjano, kwenye kingo zake. Jina Bonasta, limeandikwa kwa herufi kubwa, juu kabisa ya jengo. Lina ghorofa nyingi, kila mmoja ikiwa na madirisha yaliyofungwa kwa grill na chuma.

Jiko linaonekana kuwa la kisasa, na limepangwa vizuri. Makabati ya kijivu yamepangwa juu na chini, huku sehemu ya juu ya meza ikiwa na rangi nyeusi .Kwenye ukuta, kuna vigae vyeupe vilivyo na michoro midogo inayoongeza mvuto wa mandhari.

Majengo matatu marefu ya gorofa yanaonekana yakiwa bado katika hatua ya ujenzi. Yamejengwa kwa vitalu vya saruji na kila jengo lina madirisha mengi, yaliyokatika mpangilio. Kwenye paa la jengo moja, mtu mmoja anaonekana akifanya kazi.

Hii ni sehemu ya jiji ambayo tunaona ghorofa na nyumba za kifahari zilizo simama wima. Nyumba hizi ni za mitindo tofauti na rangi tofauti. Kando yake kuna nyumba zilizozeeka huku kando yake ikionekana ujenzi ukiendelea. Angani tunaona mawingu yaliyotanda.

Majengo mawili marefu yanasimama mbele ya anga ya samawati isiyo na mawingu yakiashiria eneo la mijini au viungani mwa mji. Jengo la kushoto lina rangi ya kijani kibichi na lina madirisha mengi yaliyofunikwa. Huenda bado linaendelea kujengwa au linafanyiwa ukarabati.

Kwa umbali kuna jengo refu la ghorofa nyingi la rangi ya samawati likiwa katika hatua za mwisho za ujenzi. Mbele kuna ukuta wa matofali na eneo linalozunguka jengo lina udongo au mchanga. Anga ni ya samawati na mawingu machache.

Bango la matangazo linaonyesha mradi wa nyumba unaoitwa Hayat Heights. Kuna picha ya jengo refu linalojengwa na maandishi yanayoashiria ujenzi unaendelea. Ofa ya malipo ya hadi miezi thelathini imeandikwa kwa herufi kubwa.

Nyumba hii ya ghorofa ina paa lilotengenezwa kwa vigae vya rangi ya kahawia na ina muundo wa kisasa. Kuta za nyumba zimepakwa rangi ya cream na nyeupe. Madirisha kadhaa yanaonekana. Nyumba imezungukwa na ukuta uliyojengwa kwa matofali ya saruji, na sehemu zilizopakwa rangi.

Eneo kubwa la wazi limefunikwa na nyasi kavu zilizonyauka. Likionekana kama shamba lisilotumika. Mbele kuna majengo yenye rangi na miundo tofauti. Baadhi ya yakionekana kuwa ya biashara ,mengine ya makazi yakiwa na paa za bati na kuta zenye michoro ya kuvutia.

Bango la tangazo limebandikwa kati ya nguzo mbili zilizochakaa likitangaza chumba cha kulala kinachopangishwa, likiwa na maandishi makubwa. Liko mbele ya jengo la matofali ya saruji lenye rangi ya manjano chini, huku nyasi chache zikiwa mbele ya bango hilo.

Hili ni nyumba ambalo limezingirwa na miti ina madirisha tatu na mlango mmoja, kando yake, kuna nyasi ya kijani kibichi, na maua maridadi, ambayo imechongwa vizuri.

Jengo refu lenye mchanganyiko wa rangi ya manjano na bluu limesimama kwa mvuto mkubwa mbele ya anga ya samawati tulivu yenye mawingu madogo. Sehemu ya chini kabisa ya jengo ina rangi ya manjano iliyokolea na madirisha ya mraba yenye fremu nyeusi yakipangwa kwa mpangilio wa kawaida.

Bango la mali isiyohamishika limesimama kando ya barabara likiwa na sehemu mbili za rangi tofauti. Kushoto kuna mstatili mwekendu mwenye maandishi meupe ya herufi kubwa yakisema For Sale . Kulia sehemu ya kijani imeandikwa Prime Property kwa maandishi meupe ya herufi kubwa.

Katika eneo la uwazi lenye udongo wa kawaida, ujenzi wa jengo kubwa unaendelea. Linaweza kuwa kanisa au jengo la ibada. Mfumo wa chuma wa paa unaonekana wazi na kuta za saruji pamoja na nguzo zimejengwa wima lakini bado hazijamaliziwa,

Jengo refu la ghorofa nyingi, linaonekana likisimama kwa kuvutia likiwa na rangi nyeupe safi, balcony zenye vizingiti vya kioo zimejipanga kwa ustadi kwenye kila sakafu, zikichangia maandhari ya kisasa.

Jengo refu lenye ghorofa nyingi linaonekana kwenye picha, likichukuliwa kutoka chini kuelekea juu. Ukuta wake, una rangi ya beiji, na kahawia nyepesi na madirisha mengi yamepangwa kwa safu wima. Anga upande wa kushoto, lina rangi ya samawati na mawingu meupe yamejitokeza juu.

Nyumba kubwa yenye paa la rangi ya udongo katikati ya kiwanja; ikiwa na muundo wa kisasa wa pembe tatu na madirisha makubwa ya vioo. Ukuta wa mawe unaizunguka, ukiongeza hali ya usalama. Mbele kuna uwanja wa udongo kavu wenye nyasi chache zilizokauka.

Ukuta umejengwa kwa matofali ya rangi mbili. Jekundu na kijivu, yakiwa na muundo wa mbao au sakafu ya mbao. Inaonekana kuwa sehemu ya uzio au jengo. Juu ya ukuta, kuna mimea ya kijani, na sehemu ya anga ya samawati inaonekana. Chini ya ukuta, kuna msingi wa simiti au mawe.

Hili ni jengo refu likiwa katika hatua za ujenzi. Linaonekana kuwa na ghorofa nyingi na muundo wake mkubwa umejengwa kwa saruji au vifaa vingine vya ujenzi. Sehemu kubwa ya muundo mkuu imekamilika. Ingawa vifaa kama vile mbao na vyuma bado vinaonekana kwenye sehemu za juu za jengo.

Majengo mawili ya kisasa na yanayofanana ,yamejengwa kwa mawe ya kijivu, yakiwa na balcony nyingi zinazoonyesha matumizi ya makazi ya nyumba. Kati yao kuna lango la chuma linaloingia kwenye bustani ndogo iliyo mbele ya majengo hayo.

Nyumba ya ghorofa moja ,ina paa la vinyae na kuta za rangi nyeupe zenye madirisha meusi yaliyofungwa. Uzio wa matofali wenye waya wa mimba juu yake, umeizunguka nyumba nzima. Angani, kuna rangi ya samawati kwa sheria mandhari ya utiribu.

Jengo refu la kisasa lenye orofa nyingi lina madirisha mengi ya vioo sehemu ya katikati ikiwa na kioo kikubwa kinachoakisi mwanga likionekana kuwa la biashara au ofisi rangi ya jengo ni mchanganyiko wa kijivu, manjano hafifu na sehemu ya matofali ya mawe.

Mandhari ya juu inaonyesha eneo la mashambani, au mji mdogo lenye mashamba makubwa, yaliyotawanyika, na nyumba chache. Barabara ndefu, inapita upande wa kushoto. Milima inaonekana kwa mbali ikionyesha upeo wa macho mpana.

Bango refu la orodha ya ghorofa kwenye jengo linaloitwa, kose heights, limewekwa ukutani likiwa na mandhari nyuma meupe, maandishi meusi na mpaka mwekundu unaolizunguka. Bango linaonyesha kuanzia ghorofa ya kwanza hadi la saba na limeainishwa kwa namba za vyumba.

Majengo kadhaa ya ghorofa yamesimama katikati ya eneo lenye nyasi kavu na vichaka vidogo. Jumba lililo karibu, limepakwa rangi ya manjano na lina madirisha meusi yenye sura ya mstatili.

Hili ni bango la rangi nyekundu lililo andikwa kwa herufi kubwa nyeupe Knight Frank to let likiwa limewekwa kwa kuonekana kwa urahisi. Chini yake maandishi yakieleza ukubwa wa nafasi za ofisi zinazo patikana kwa upangishaji nambari mbili za simu zimechapishwa.

Jengo refu, lenye rangi ya manjano, linaonekana likisimama kwa mtazamo wa kipekee kutoka chini. Likiwa na madirisha madogo meusi, yaliyopangwa kwa mpangilio wa safu. Kando yake, kuna kuta la mawe, linalozingira, maeneo hayo.

Hili ni duka kubwa la Naivas lenye maandishi ya machungwa na nyeupe, juu ya mlango, likiwa na alama ya masaa ishirini na nne, inayoashiria kuwa, linafanya kazi saa zote, ndani kuna mwangaza, na rafu zilizojaa bidhaa.

Watu wamesimama kwenye foleni wakisubiri kulipa bidhaa katika duka kuu yenye shughuli nyingi. Sehemu za kulipa zinaonekana wazi zikiwa zimeashiriwa na nambari. Wateja wanabeba vikapu vyekundu vya plastiki vilvyojaa bidhaa mbalimbali.

Kaunta ndefu zimepangwa kwa urefu wa duka kila moja ikiwa na bidhaa tofauti kama keki, donati, mandazi na pipi zilizofunikwa kwa vioo safi. Ishara za dari zinaelekeza wateja kwa sehemu maalum kama pastry , doughnuts , Indian sweets na Arabian sweets .

Sehemu ya ndani ya duka kubwa. Inaonekana ikiwa imejaa bidhaa mbalimbali zilizo zimeandaliwa kwa ajili ya wateja. Kushoto kuna rundo la viti vya plastiki vya rangi tofauti kama sawamati, kijivu na beige vikiwa vimepangwa moja kwa moja juu ya jingine. Nyuma ya viti kuna rafu zenye bidhaa za nyumbani au binafsi.

Mandhari inaonyesha mtaa wa kibiashara wenye jengo kubwa lenye maduka mbalimbali. Duka kuu ni Quickmart lililo na ishara nyekundu na nyeupe. Watu wengi baadhi wakiwa wamevaa fulana za kijani wamekusanyika mbele ya duka hilo. Juu ya Quickmart pana maduka mengine kama vile Bata. Magari yamepakiwa kando ya barabara, watu wanatembea na anga lina mwanga wa mchana.

Sehemu ya ndani ya duka la vileo, inaonekana imepangwa kwa ustadi ikiwa na rafu nyingi zilizojaa chupa za aina mbalimbali za vinywaji kama mvinyo, bia na vinywaji vikali. Ukutani kuna maandishi makubwa ya mwanga mweupe.

Njia ya rafu katika dukakuu imepangwa vizuri. Kushoto kuna safu nyingi za chupa za maji, yaliyopangwa kuanzia chini hadi juu. Kulia, rafu zimejaa vinywaji baridi mbalimbali, kama fanta za rangi ya machungwa na nyeusi, pamoja na vinywaji vingine kwenye katoni na chupa.

Ndani ya duka kubwa lenye mwanga wa kuroaha kuna rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali. Kama vile televisheni na vifaa vingine vya elektroniki zilizopangwa kwa utaratibu. Sakafu imefunikwa na vigae vinavyong'aa na taa za dari kuangazia vizuri mazingira yote ya duka..

Ndani ya duka kubwa la vifaa vya nyumbani. Televisheni mbalimbali zimepangwa kwenye rafu za juu, kila mmoja ikionyesha taswira tofauti. Chini ya safu hizo, kuna majiko na mashine zingine zilizopangwa kwa utaratibu. Kifaa kimoja cha kupikia kimechukua rangi ya udongo. Eneo hilo linaangazwa vizuri, likionekana nadhifu na lenye nafasi ya kutosha.

Ndani ya duka kubwa la rejareja sehemu ya chini inaonekana ngazi ya kusafiri au eskaleta ndefu inayoshuka kuelekea gorofa ya chini. Juu ya ngazi, kuna bango kubwa lenye maandishi makubwa likihamasisha wateja kutafuta bidhaa zaidi chini.

Eneo hili linaonekana kuwa duka kubwa la vifaa vya nyumbani likiwa na safu kadhaa za mashine za kufulia, mashine za kuoshea vyombo na majiko ya kisasa. Mabango makubwa yenye nembo ya LG yako juu ya safu hizi huku matangazo kama turbo wash 360 yakionesha teknolojia ya kisasa.

Hili ni sehemu ya mbele ya jengo la biashara linaloonyesha nembo ya Naivas kwa maandishi makubwa ya rangi ya machungwa. Herufi ya 'i' ikiwa na tiki ya kijani juu yake. Juu ya maandishi hayo, kuna muundo ambao hao chuma wenye mistari inayokatizana na mpangilio.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la vyakula inaonekana kutoka juu, labda ghorofa ya pili. Upande wa kushoto kuna magunia makubwa yaliyojaa mazao ya ndizi au viazi. Katikati ya duka, kuna mapipa yaliyojaa nafaka kama maharagwe, mchele na dengu.

Hii ni sehemu ya duka kuu ,ambayo tunaona rafu zilizotundikwa bidhaa mbalimbali ikiwemo mabegi yenye mitindo na rangi tofauti, sanamu za farasi na bidhaa zingine za kitamaduni.

Duka kubwa lenye dari refu na chuma na taa nyingi limejaa bidhaa mbalimbali za nyumbani na michezo mbele upande wa kushoto kuna sanamu tatu zenye mavazi ya ndani ya wanawake. Labda nguo za kulalia.

Eneo la kuingilia la duka la Carrefour, lina bango kubwa la samawati, lenye maandishi, Welcome to Carrefour . Yaani, karibu Carrefour. Na kauli mbiu, low prices and so much more , likimaanisha, bei nafuu na mengi zaidi. Matoleo ya matunda na mboga, yanaonyeshwa. Na kuna makarani wa maduka, wakiwasaidia wateja.

Ndani ya duka kubwa maonesho ya bidhaa yamepangwa kwa mpangilio wa kuvutia. Kulia kuna frigi ya vioo iliyojaa nyama. Juu yake kuna bango lenye neno promo linalotangaza bidhaa kwa bei ya shilingi mia mbili hamsini na kuonyesha akiba ya shilingi arobaini na nane.

Eneo la malipo binafsi ndani ya duka kubwa, lina mashine kadhaa za kujihudumia, zilizo na skrini za kugusa , sehemu za kupima bidhaa na maeneo ya kulipia. Kila sehemu ina alama zinazosema fast lane au self checkout zikionyesha huduma za haraka.

Duka limejaa safu za baiskeli za ukubwa na rangi tofauti, nyingi zikiwa zimefungwa kwa plastiki mpya kuashiria kuwa hazijatumika bado. Baadhi ya baiskeli zina magurudumu mapana, zikiashiria matumizi ya milimani au ardhi ngumu. Nyuma yao rafu zimepangwa kwa nguo za michezo, kofia na vifaa vingine.

Ndani ya duka kubwa lenye dari nyeusi na taa nyingi, bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu. Katikati kuna nguzo yenye alama ya kumi na tatu ikiorodhesha bidhaa kama godoro, vitanda, mitoo na blanketi. Chini ya nguzo hiyo kuna alama inayoelekeza upande wa kushoto na kulia.

Eneo hili la malipo lipo ndani ya duka kubwa ambapo mfanyikazi mmoja wa kike amesimama nyuma ya kaunta yenye rangi ya samawati na kijani. Kaunta hiyo imetenganishwa na plastiki ya wazi labda kwa ajili ya tahadhari za kiafya kama COVID-19.Juu ya kaunta kuna nambari nne inayotambulisha sehemu ya malipo.

Eneo linaonyesha sehemu ya ndani ya duka kubwa linaloonekana kuwa Naivas juu kuna bango kubwa lenye maandishi nuts and cereals likieleza wateja kuwa ni sehemu ya karanga na nafaka chini ya bango hilo kuna mistari ya mirija ya wazi iliyosimama wima.

Hili ni duka kubwa ambapo rafu zimepangwa kila upande na zimejaa bidhaa mbalimbali. Juu ya rafu kuna bango kubwa la manjano lenye maandishi mekundu sizziling offers likivuta wateja kwa offer maalum.

Mandhari ya ndani ya duka kubwa inaonekana kuwa la kisasa na sehemu mbali mbali za bidhaa, zikiwa zimepangwa vizuri. Kuna sehemu ya matunda na mboga ambayo inaonekana kuwa na watu wengi wakinunua ndizi machungwa, mapapai na mboga mbali mbali zimepangwa kwenye meza na rafu.

Ndani ya duka la rejareja, kuna sehemu maalum za kuuza nyama na samaki. Ishara kubwa zenye maandishi ya herufi zinaonyesha maeneo haya. Moja ikiwa imeandikwa meat na nyingine fish. Zote zikiwa juu ya counter husika.

Rafu za mbao zenye matunda na mboga safi zimepangwa upande wa kushoto na kulia wa duka kuu, huku bango kubwa lenye maandishi likiwa juu kabisaa. Ndizi, nyanya, karoti, viazi na machungwa zimewekwa kwa utaratibu kwenye vibanda zikiangaza chini ya taa kali ya dari.

Madhari ya ndani ya duka kubwa inaonyesha safu ndefu za friji zenye milango ya kioo zikionyesha bidhaa mbalimbali zilizogandishwa. Ishara inayoninginia kutoka dhari inatangaza huduma ya kuagiza kupitia WhatsApp. Taa nzuri zinang'aa kwenye duka zikionyesha sehemu ya vyakula vilivyogandishwa.

Hili ni duka kubwa lililo na rafu nyingi zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Watu kadhaa wanatembea wakifanya ununuzi. Taa zinatoa mwanga kutoka juu na mabango yenye bei na matangazo yameandikwa juu ya rafu.

Ndani ya duka kubwa lenye mpangilioo wa kisasa kuna rafu ndefu iliojaa viombo vya uwazi, vilivyopangwa kwa mstari mmoja. Kila chombo kina nafaka au mbegu tofauti kama maharagwe, karanga, njegere, na nafaka nyingine zilizokaushwa. Kwenye kila chombo kuna lebo, yenye namba, labda bei au msimbo.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, rafu ndefu zimejaa bidhaa mbali mbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri pande zote za njia kuu. Pakiti na makopo ya rangi tofauti na chapa mbali mbali yanajaza rafu hizo, yakionyesha wengi wa bidhaa.

Hili ni duka kuu ambayo tunaona sehemu ya matunda na mboga zinazouzwa. Nyuma yake tunaona jokofu ambalo lina bidhaa zinazowekwa ili zisiharibike.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa, inaoonekana ikiwa na bidhaa mbalimbali. Kushoto, baiskeli za watoto za rangi tofauti vimepangwa safi. Karibu katikati, kuna runda la viti vya plastiki vya kijani, beji, kijivu na samawati.

Rafu za duka kubwa zimejaa mifuko ya chakula cha mbwa yenye chapa mbalimbali. Chini ya rafu hizo kuna rundo la mifuko mikubwa nyeupe yenye michoro ya rangi nyekundu na nyeusi, inayoweza kuwa chakula cha kuku au nafaka.

Hii ni rafu kubwa ya duka iliyojaa pakiti za kahawa za aina na chapa mbalimbali. Zimepangwa kwa utaratibu na baadhi zina rangi angavu na miundo ya kuvutia. Huku zingine zikionyesha rangi za kawaida zaidi.

Rafu ya duka inaonyesha aina tofauti ya viatu vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri. Vina rangi mbalimbali kama: nyeusi, nyeupe, samawati, zambarau na nyekundu. Mabango yenye maandishi yananing'inia juu yakionyesha kampeni au mauzo maalum.

Njia ya duka imepangwa kwa usafi na mpangilio wa kuvutia. Rafu zake zimejaa dawa za meno za chapa mbalimbali hasa colgate zikiwa katika safu za rangi nyekundu na nyeupe. Juu yake kuna miswaki iliyopangwa kwa uangalifu zikitofautiana kwa ukubwa rangi na chapa.

Mashine kadhaa za kufulia zimepangwa kwa safu moja ndani ya duka kubwa la vifaa vya elektroniki, nyingi ni za chapa ya LG zikiwa na miundo ya kisasa na rangi ya kijivu au fedha. Kwenye baadhi ya mashine kuna vibao vinavyoonysha vipengele maalum kama turbo wash au steam .

Safu ya jokofu kubwa inaonyesha bidhaa mbalimbali za maziwa zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri, kwenye rafu zenye mwangaza wa ndani. Chupa za plastiki na katoni za karatasi zimejaa maziwa ya chapa tofauti.

Hii ni sehemu ya matunda ndani ya duka kuu. Ina meza yenye miraba iliyo jaa machungwa na matufa mekundu. Juu ya meza kuna alama ya bei ya mia nne thelathini na tisa. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea.

Vyomba vya chuma vimepangwa kwenye kaunta, kila kimoja kikiwa kimejazwa aina tofauti za chakula, kama wali mweupe, wali wa kukaanga, mboga zilizo pikwa na nyama. Kijiko cha kuhudumia kimewekwa kwenye kila chomba, tayari kwa wateja. Kaunta hiyo inalindwa na sehemu ya juu ya kioo.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la kuoka mikate. Inaonyesha kaunta ndefu za kioo zilizojaa bidhaa mbalimbali kama mikate, keki na vyakula vingine vitamu vyenye rangi na muundo tofauti. Mfanyikazi wa duka amevaa sare nyeupe akisimama nyuma ya kaunta.

Ndani ya duka kubwa rafu nyingi zimejaa bidhaa zilizopangwa kwa safu nadhifu. Karibu na kamera kuna vifurushi vya chakula, vikiwa kwenye rafu za chuma. Nyuma kidogo wateja kadhaa wanasukuma toroli huku baadhi ya wafanyikazi wakiwa kwenye kaunta ya malipo.

Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali, nyingi zikiwa ni chupa za kunyunyizia, kama inavyooneshwa kwenye mabango yaliyo juu, bidhaa hizo zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu zilizonyoka hadi mwisho wa duka.